Wataalamu wawili wa kiume wa huduma ya meno wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wanatumia mashine za kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mmomonyoko wa ardhi umetokea kwenye mtaro mkubwa karibu na makazi ya watu, ikiharibu miundombinu kama barabara na mtaro huu mkubwa, hali hii ni hatari kwa afya ya mazingira kwani husababisha uharibifu wa ardhi, uchafuzi wa vyanzo vya maji na kuhatarisha usalama wa jamii.

Mtaalamu wa afya, wa jinsia ya kiume, mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weredi na huruma; anawakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Chumba cha upasuaji kikubwa chenye rangi ya kijani na nyeupe, kikiwa kimejaa wahudumu na wataalamu wa afya wanaofanya upasuaji kwa umakini, huku wakitumia mashine kubwa za kisasa na wakiwa mamevalia mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga, kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Wataalamu wa afya wawili wa jinsia ya kike wenye muonekano wa kuvutia na mzuri wamesimama wakiwa wamevalia nguo maalumu, za kitaalam wakiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, wakiwakilisha hadhi na mizani ya sekta ya afya.

Nesi wa jinsia ya kike amesimama karibu na mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni, akiwa ndani ya chumba cha watoto wachanga, mtoto huyu yupo salama ndani ya kifaa maalumu cha kutunzia watoto njiti kinachosaidia kupumua, mazingira yakiwa safi na tulivu kwa uangalizi wa karibu.

Mtaalamu wa afya ya jamii akiwa anawalisha watoto wadogo chanjo ya matone, waliopanga mstari huku wamevalia sare za shule za rangi nyekundu na bluu. Afya ya jamii ni muhimu kwa ajili ya kukinga watu mbalimbali kutokana na magonjwa hatarishi hasa watoto katika mazingira wanayokulia.

Mtoa huduma wa afya na jamii aliyevalia barakoa akimchoma mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake chanjo katika sehemu ya paja ,huku waandishi wa habari wakiwa wanarekodi tukio hili muhimu. Tukio hili ni utaratibu wa jamii mzima kujilinda kutokana na magonjwa hatarishi.

Mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri ndani ya bustani ndogo, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali, kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii zetu wengi waafrika.

Chupa ndogo yenye rangi ya ugoro imeshikwa mikononi mwa mtu ikiwa na maandishi ya venda juu yake, huu ni mfano wa dawa za miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za afrika.

Zao aina ya papai lililokatwa vizuri na kuwekwa vizuri. Mbegu zake hutumika kutengeneza dawa za miti shamba, zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili kama vile; maumivu ya tumbo na huwa salama kwa mwilii wa binadamu hasa katika jamii zetu wengi wa Afrika.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

Chupa kubwa zenye mfuniko vya bluu na vibandiko vyenye rangi nyeupe vikiwa vinamaelezo juu ya dawa hizi, ni dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi ya tiba nyingi za asili.

Mimea wa kijani kibichi unaostawi vizuri shambani, ukiwa umetoa mauwa yenye rangi tofauti tofauti, hutumika kutengeneza dawa za miti shamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa binadamu hasa wengi wa Afrika.